Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, wana nawa mikono kwa tenki ya rangi ya samawi na wanawake wengine wawili wamesimama pembeni wakiwatazama wote wakiwa mbele ya kioski ambayo imeandikwa jina agent .

Wanaume wamesimama barabarani wengine wakiwa na kamera wakirekodi video ya mporomoko wa udongo ambao umefanyika barabara kuu maji yanatiririka na kwa umbali huko kunaonekana kuwa kuna miti ile inayotumika kwa stima kusambaza umeme na miti ambayo matawi yake ni ya kijani kibichi.

Daktari mmoja akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawi , amevalia gloves za rangi nyeupe saa akimwangalia mama mmoja aliyeketi na kufungua mdomo akimchungulia mdomoni ili kaone nini iko ndani , kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa nguo nyeusi akiwa amebeba karatasi na mwingine akiwa amebeba bagi kando yake.

Mama wawili wamevalia dust koti nyeupe, na barakoa za samawi. Wamekalia kwenye mashine ya kushona barakoa, na baroka nyingi zimepangwa hapo za rangi ya samawi.

Watoto wawili wana nawa mikono, kutoka kwa rangi ambayo ina rangi nyekundu iko mbele ya darasa ambayo imeandikwa core values na pale imepakwa rangi nyeupe na dirisha ambazo zimeweza kufunguliwa, na kando kando kuna nyasi ya rangi ya kijani kimbichi ambayo inakua kua.

Wanaume wawili wanapita mbele ya ng'ombe ambayo imekufa kwa sababu ya ukosaji wa chakula na maji. Kuna miti ambayo majani yake yamekauka na Kwa mbali anga inaonekana ikiwa nyeupe na sakafuni vumbi nyingi sana.

Muuguzi mmoja amabye amevalia barakoa ya rangi ya samawi na kuvalia nguo ya rangi nyeusi anamdunga mtu mmoja aliyevaa nguo ya nyeupe na kaptura la nguo nyeusi akiwa pia amevaa miwani na barakoa.

Kijana ambaye amenyoosha mkono wake juu kukinga miale ya jua. Amevali shati ya rangi ya samawi akitazama nyumba ambazo zimeporomoka. Nyuma yake kuna mti mkubwa yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi na kando ya hiyo mti kuna nyumba ambayo bado imesimama wima.

Mwanaume na mwanaume wamepiga magoti chini, kwenye kitambaa chenye rangi ya samawi, nyekundu na njano hata kijani kibichi. Kando yake kuna kiti cha walemavu na kuna dirisha ambayo imefunguliwa nyuma yao.

Dada wawili mmoja akiwa amevaa buibui na nguo nyeusi mwingine akiwa amevaa barakoa ya samawi na nguo nyekundu wakisemezana. Na huko kwa mbali kunaonekana kuna kalenda na dirisha ambalo limefunguliwa linaingiza mwangaza nadni ya chumba hicho.

Watu wengi wanaonekana kuwa ndani ya tent wengine wakiwa wamevaa shati za manjano, wengine nyeusi, wengine shati nyeupe na kofia nyekundu na bango limewekwa hapo linasema Kenya HIV/AIDS business console, we talk protection .

Mwanamke mmoja ambaye amenyoa kipara akiwa amevalia barakoa anadungwa shindano katika mkono wake wa kushoto na daktari ambaye ameshikilia pamba na shindano, na wanawake wengine pembeni wanapanga foleni kugojea kupata huduma hio ya chanjo.

Mama mmoja amesimama akiwa ameshika mtoto amemfunika na kitambaa cha rangi nyeupe chenye michirizi mekundu , mama huyu amevaa shati lenye rangi ya nyeupe na pia mama amesimama mbele yake hajashuka nywele bali amevaa sweta yenye rangi nyeusi akishikiria neti na vitambaa zingine.

Chupa tatu moja kutoka upande wa kushoto inasoma Vitamin D3 potency, ya pili katikati yenye rangi nyeupe inasema Pure vitamin D, na rangi ya tatu inasema Chewable Vitamin D3.

Mama akiwa ametabasamu hospitalini, akiwa amefanikiwa kuzaa mtoto mrembo mwenye amefunikwa na kitambaa cheupe chenye michirizi ya majani mabichi. Kitanda cha hospitali kimetawala na vitambaa vya rangi nyeupe, na pia mama huyo, amesuka nywele.

Sanduku hili la dawa lenye maandishi gentle to your system, doctor recommended , low iron supplements, high potencity, once a day, fewer side effects, 60 tablets .

Nikitabasamu hali ya anga si shwari, maji ni mengi ambayo yamezingira mito yamezingira mpaka barabara miti pia kwa umbali kunaonekana mji ambayo imeweza kuadhirika kwasababu ya mafuriko na nyasi ya kijani kibichi ikionekana.

Mwanaume mmoja amesimama juu ya boti akiwa amevalia rangi nyekundu yenye michirizi ya rangi nyeusi akiwa amebeba godoro pegi akiwa kati aya mto na akiwa ameshikilia fimbo ndani ya maji.

Chupa ambayo imefunguliwa na dawa za rangi nyekundu kuanguka kutoka ndani dawa hizi huenda zikakuwa zinasaidia katika kuangamiza minyoo tumboni zimewekwa kwenye meza ya rangi ya kahawia ambayo mifuniko yake pia ni rangi ya kahawia.

Wamama wawili mmoja akiwa amesimama mwingine akiwa ameketi wakiwa wamevalia nguo zao za rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi ya kijani kibichi, nyuma yao ikiwa ni ubao wa rangi nyeusi yenye imeandikwa jina magari na tarehe nane mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili kumi na sita wakionyesha wanafunzi jinsi ya kuvalia sodo.

Chupa yenye rangi ya mduara jina Bali limeandikwa kwa rangi nyeupe na Jaam kwa na maandishi mengine yameandikwa kwa nyekundu chupa hilo likona kifuniko ya rangi nyeupe na limeekelewa juu ya floor ya rangi nyekundu.

Watu wengi wakiwa juu ya daraja wakiangalia maji ambayo yamevuja mto na kuliaribu daraja miti mingi imesobwa yenye imekatikakatika maji machafu na watu wengi nyuma ya watu kuna mti mingi na mlingoti wa sitima.

Wanawake wawili , wakiwa wamevaa barakoa za rangi nyeupe , shati ni za rangi nyeupe , mmoja amevalia kaptura la rangi nyeusi na mwingine amevalia skirt na mmoja amevalia viatu nyeusi vyenye kamba nyeupe.

Mwanamke mmoja amefunga nywele, amevalia miwani, barakoa amevalia. Anadungwa sindano na muuguzi mmoja akiwa ameshikilia sindano. Na pia pembeni kuna boxi imeandikwa KEMSA.

Chupa tatu ya aina ya dawa, yenye maandishi , Tiba herbs Research , Powerful Soap .sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu. Matumizi, oga mwilini mzima na sabuni hii, acha bofu kwa dakika tano. Dawa ya asili ya asilimia.

Mtoto mwenye amevalia nguo yenye rangi ya manjano na nyeusi akiwa akidungwa shindano na mkono ambao unaonekana ukiwa na glovu nyeupe na mkono mwingine ukiwa umemshikilia kichwani na anatabasamu ni kama analia.

Mwanaume mmoja anayetembea na fimbo ako nje ya joo ambalo halijapakwa rangi na maji inaonekana imeekwa kwenye mtungi wa rangi ya manjano na huko nyuma yake kunaonekana mti wa paipai na miti mingine yenye majani ya kijani kibichi.

Chupa yenye kifuniko cha rangi nyeusi, yenye maandishi, olimphia pharmaceuticals, vitamin D3, 50,000, IUML. Each ml contains 1.5 penzyl alcohol and F in agrebs oil .

Maji mengi yamezunguka mzunguko mkuu katika barabara kuu, gari zimezama ndani ya maji, nyumba pia zinaonekana zenye rangi ya mabati nyekundu. Miti yenye matawi mengi pia inaonekana yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja amevalia barakoa ya rangi nyeusi amevaa aproni ya rangi nyeusi na kubeba pampu la maji lenye rangi ya manjano anapulizia mimea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na miti kwa umbali inaonekana.

Nesi wawili ambao wanashughulikia bidhaa katika maabara ,kuna vifaa mbalimbali vikiwemo chupa nyeupe na vifaa zinginevyo ambazo zinatumika kupima damu na vitu vingineo maabarani wamevalia , nguo zao nyeupe na kaptura nyeusi.

Duka hili likona aina mbalimbali za chupa, zikiwa na vifuniko aina ya rangi ya samawi, zambarau na pia juu yake kuna vitu ambazo zimeweza kuwekwa juu ya kibanda hichi ambacho kinauza vitu vya utamaduni kama dawa.

Hospitali mama mmoja amelalia kitanda akiudumiwa na nesi mwenye kavalia barakoa ya rangi ya samawi na dastikoti ya rangi nyeupe. Bango likiwa kutani linasema Kinga Afrika. Smiles if a lifetime, Free Dental, increasing access to dental, cogate, dentide, ministry of health .

Watoto wawili msichana na kijana wanashikilia mitungi yenye rangi nyeusi, wanakaa kwenye mahali uchafu umetapakaa, kunaonekana kuwa na uchafu mwingi mawe hata paipu imepita chini yao.

Watu wameketi chini kwenye mzunguko mmoja wao amesimama anahutubia akiwa amevalia kitambaa kichwani wengine wakimsikiliza na juu yake kuna matawi ya mti ambayo yametokelezea nyuma kuna vyumba viwili ambavyovinaonekana.

Mama mmoja akiwa amelala chini kisugisugi akiwa maefunikwa na leso, akijifunga kitambaa mkononi akiwa amevaa sweater ya rangi ya sambarau, akifanyiwa huduma ya kwanza, akiguzwa tumboni akiwa amelala mkekani chini yumu, na mwenye anamfanyia huduma ya kwanza akiwa amevalia nguo nyeusi.

Nesi mmoja akiwa amevalia barakoa ya neti ya samawi , akisafisha mashini ambayo ni nyeupe na kiti ambacho anatumia kuangalia wagonjwa ambao wako hali mbaya na mashine aina mbalimbali.

Chupa yenye rangi ya zambarau. Iko na majina ambayo yamesema. She Need folic acid and ion. Boost energy and immunity levels. Help to improve skin, hair and nails, normalize blood cells production, health, further development, over 23+ essential vitamins and minerals to all nutritional levels .

Juu ya meza ya rangi ya samawati, kuna shindano imeekelewa juu kuna pia kitu nyekundu na dawa yenye maandishi Polio vaccine injection ten ml .

Watu ambao wamevalia nguo nyeupe kama watu wakuenda kwa mwezi, wakiwa wamevalia kitu yenye rangi nyekundu wakiwa na pampu mgongoni za rangi ya samawi na kando kuna miti yenye matawi mengi yenye ya kijani kibichi inaonekana kwamba wanaweza piga dawa ya Corona - Virus .

Madaktari wawili wamesimama mbele ya muuguzi na nyuma yao kuna vifaa vya hospitali vya kumlika meno. Wamemlika wakiwa wamevalia glovu zao nyeupe na meno ya mgonjwa ikiwa ni nyeupe pepepe akiwa amefunikwa na kitambaa cheupe.

Watu ambao wamepanga foleni chini ya mti mkubwa ambao uko na matawi ya kijani kibichi. Wakiwa wameishikilia neti, wengine kando pembeni wakiwa na mitungi ya rangi ya manjano ambao, wanachota maji na mbeleni humo kuna gari ambayo imefungwa bidhaa mpaka huko juu yake.

Daktari ameketi akimwangilia muuguzi machoni pake. Daktari amevalia barakoa, shati nyeupe, tai ya rangi nyeusi, hata amekalia kiti cheusi, na pia kwa umbali kuna simu ya ofisi.

Tembe kumi zimetolewa nje na boksi yake yenye rangi nyeupe, ina maandishi ambayo inasema, Azithromycin Tablets IP 500mg, Azbil 500. 10*5 tablets .

Daktari, mmoja amevalia barakoa ya Samawi na anashughulikia mgonjwa. Mwenye nguo za Samawi, anamvalisha oxygen na kando yake kuna mashini ya kumpea hewa ili aweze kumsaidia kupumua.

Daktari mmoja akiwa amevalia miwani, na nguo yake rasmi ya ofisi. Akishika mkono mwanadada mmoja, ambaye bila shaka ni mgonjwa ambaye amevalia dress ya nguo nyeupe na pia ukutani kumepakwa rangi nyeupe pe pe pe.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevalia chamba yeupe mwingine akiwa amevalia chamba ya samawati wakifukuza wadudu ambao huwa wanaaribu chakula kunaonekana kuwa kuna nyasi na wadudu hao ni wengi mno hata wanawazidi kasi.

Mama amesimama kando ya daktari amevalia nguo ya samawi, anapea mtoto dawa inaaminika kua ya polio na mtoto amelala juu ya kitanda ambacho kiko na kitambaa jeupe.

Wanaume wawili mmoja akiwa anaendesha pikipiki na mwingine akisukuma, akitembea ndani ya maji mengi ambayo yamefunika barabarani. Kando ya barabara kunaonekana kuna miti yenye matawi mengi na anga likiwa lenye safi sana.

Kijana mmoja amevalia kanzu ya vumbi akiwa amevaa barakoa ya samawi na ya neti ya samawi akiweka madawa yenye rangi nyeusi ndani ya boxi zenye rangi ya nyekundu ambayo iko na michirizi ya rangi ya manjano.

Wamama watatu wameketi, mbele ya uteo ambao ukona dawa aina mbalimbali wakiwa wameshikilia pia dawa wamevaa nguo ya aina ya ngozi ya chui na nyuma yake kuna miti yenye vijani vibichi na nyumba ambayo bado haijakamilika.

Mtu mmoja amesimama mbele ya wanafunzi akiwa amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, watoto wakiwa wameketi kwenye viti zao wakiwa wamebeba mabango yenye maandishi ya aina mbalimbali, madirisha yao pia yamefunguliwa na ukuta umepakwa rangi nyeupe na bodi ambalo ni rangi nyeusi.

Muuguzi mmoja amesimama akindunga mtoto shindano, mtoto huyu ameshikwa na mama ambaye amevalia barakoa, na koti nyeusi, kuna wodi mbali mbali ambayo zimeekwa makaratasi na dawa juu zao.

Wauguzi wawili wamesimama wakiangalia watoto ambao wamezaliwa kabla ya siku zao kutimia. Watoto hao wanaonekana kua wanne na wamewekwa ndani ya mashine, wakiwa wamefunikwa na vitambaa vya rangi nyeupe na huku ukuta zikiwa ni za rangi ya samawi na kioo kubwa ambayo inaonyesha miti ambayo iko nje.

Mwafuriko yamesitiri nyumbani. Nyumba ambazo mabati ya mezeeka. Zinaonekana kuathiriwa na mafuriko na maji machafu, ambayo yanaingia humo. Kando yao kunaonekana na migomba ya ndizi ambayo imetokeleze ya matawi ya kajani kibichi. Na nyuma huku kunaonekana miti mirefu yanye matawi mengi ya kajani kibichi.

Watu wengi wanaweza kutazama daraja ambayo imebebwa imesombwa na maji, baada ya mafuriko kufanyika na kubeba aina ya kila uchafu na kuupeleka mtoni, ambapo umechafua maji ambayo yamegeuza rangi, na watu wanashangaa kuyaona matendo kama hayo.

Wahudumu wa afya wakiwa ndani ya chumba, chenye mashine mbalimbali, mojawapo ikiwa ya rangi ya samawi, wakiwa wao wenyewe wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi. Vitambaa ndani ya chumba hilo ni za rangi ya kijani kibichi. Wakiwa wote wamevalia yaneti na ukuta wa nyumba hii ni wa rangi nyeupe.

Nesi wawili wakiwa wameketi, mmoja akishughulikia mgonjwa na wote wakiwa wamevalia nguo za samawi, barakoa za samawi za samawi kukiwa na nyuma yake ring light ambayo inaweka mwangaza katika mgonjwa ambaye wanahudumia.

Boxi kubwa yenye rangi ya manjano, na nyeupe. Pembeni mwake kuna chupa tano ambazo ziko na rangi ya manjano na nyeupe. Boxi limeandikwa maandishi Yellow Fever Vaccine .

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, amevalia nguo yenye rangi ya samawi, anadunga mzee mmoja ambaye amevalia kofia ana ndevu nyeupe na kukalia kiti na pembezoni mwake kuna koti.

Mhudumu wa afya mmoja akiwa kwenye sare rasmi, akiwa amevalia barakoa ya zambarau akiwa ndani ya hema kubwa, watu wengine wakiwa wameketi nyuma yake, na mabango mengine yakionekana upande wa tv ambayo iko nyuma yake, na kwa umbali kuna watu na miti inaonekana kule nje.

Watu wengi ambao wamesimama na kuangalia machumba mbalimbali ambayo mengi yao hayajapakwa rangi, na chini yao ukiangalia kuna bidhaa ambazo zimetapakaa kila mahali, na wengi wao wamevalia kofia na wengine wakivaa nguo za rangi nyekundu.

Mkono wenye kidole chenye pete ukiwa umeshikilia dawa mbili ukiwa na siringi na sindano ukiwa ndani ya nyumba ambayo imepakwa kwa upande ya juu rangi nyeupe na upande ya chini rangi ya samawi.

Chumba chenye milango miwili chini yake imepakwa rangi nyeusi, kando yake kunaonekana tenki ya rangi nyeusi, kando kuna nyasi yenye rangi kijani kibichi miti imetokea yenye rangi kijani kibichi, hali ya anga ya mawingu iko sawa na jua limewaka.

Maji machafu, yanaonekana ndani ya lango kuu, ambalo, wanadada wawili wanajaribu kuyachota, na basini za rangi nyeupe, na huko nje kunaonekana kuna nyasi yenye rangi ya kijani kimbihci, na nyumba ambao limepakwa rangi nyeupe na pahali pengine haijapakwa rangi yoyote mile.

Mtu mmoja ameshikilia mtungi wa gesi wenye rangi nyekundu akipuliza moto na kutoa moshi mweupe. Kunaonekana nyasi na miti kwa upande wa kulia.

Chupa yenye dawa ya kifuniko nyekundu, yenye maandishi yanayosema MMR vaccine, measles ,mumps, lubera, lifires 200ml .Kando yake kuna syringe na shindano na pia kuna kioo ambayo kinaweza kuonyesha kitu kilicho pichani humu.

Mtu mmoja anayevalia nguo nyeupe, na gambuti za rangi nyeusi, akiwa ameshikilia pampu yenye rangi ya manjano akifulizia mimea, maji yenye rangi ya kijani kibichi.

Chupa hii ina maadishi yanayosema GHUDATUN Dawa ya Tezi dume kupanuka 100%natural . Nyuma yake kuna karatasi nyekundu na ukutani kuna rangi imepakwa ambayo ni nyeupe maziwa.

Muuguzi akiwa hospitalini amelalia kitanda ,kutoka mguu wake wa kushoto kunaonekana damu na amefungiwa bandeji kubwa na amefungwa kitambaa cheupe na pembeni mwake pia kuna wauguzi wengine wameketi wakingoja madaktari.

Daktari mmoja aliyevaa barakoa yake ya samawi na neti ya rangi ya samawi wakiwa ndani ya chumba kimoja chenye ukuta wa rangi nyeupe akiwa amekalisha mgonjwa akiwa amevalishwa miwani na mashine kumwangalia hali yake ya kiafya huko hospitali.

Mtu mmoja akiwa ndani ya maabara, akiwa amevalia kanzu ya vumbi na kuvalia gloves za rangi ya samawi akiwa akichanganya makemikali huku na kule, mbele yake kuna kitu ambacho ni cha rangi nyekundu na kando yake kuna mashine juu ni rangi nyekundu na chini ni rangi nyeupe.

Moto unaochoma kwa kasi, wazima moto wawili wanaonekana wakiwa wamevalia kofia na nguo za rangi ya manjano nyasi zimekauka na moshi wa rangi nyeusi unaonekana angani baadhi ya nyasi hazijakauka ziko na rangi ya kijani kibichi.

Moto ambao unateketeza nyumba kadha wa kadha za mabati , moto huyo unaonekana kuwa na moshi mkubwa na kando yake kuna giza ambalo linaonekana ,moto huo umeangamiza kila mahali.

Chupa hili lenye kifuniko cheupe, na mbele yake kumetawaliwa na mchoro wa mti, ambao unaonekana kuwa na maji kando yake, nwenye maneno haya Mwarubaini Herbal drink , na Neem Mkilifi.

Wamama wanne na mbaba mmoja aliyevalia barakoa ya samawi na miwani nyekundu wakiwa waki chakuachakua takataka ambayo imekuwa huko na huku ambayo imetabakaa na kumwagwa nje ya mti na nyumba moja ambalo halijapakwa rangi watu hawa wanachambua maelezo na kuona uchafu ambao wataweza utumia katika mambo ingine na kuuchoma.

Maafisa kutoka wizara ya afya, wakitembelea shule moja, wakiwa wameangalia mabaketi ya maji ya kunawa mikono, wakati wa korona. Walimu wawili wamesimama mbele ya mlango, mwingine akisimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi.

Msichana mmoja ambaye ameketi. Nyuma yake kunaonekana neti nyeupe. Amevalia nguo ya kijani kibichi akiwa ameshilia mtoto ambaye amemfunga na kitambaa cha zambarau. Na mtoto mwenyewe amevalia kofia nyeupe, na ameshikiwa mkono.

Nesi mmoja akiwa na kifaa ameweka masikioni akikagua mtoto kwenye chumba cha kuzalia watoto. Nyuma yake kunaonekana mashine za aina mbalimbali zikiwemo ya rangi ya samawi na nyeupe.

Wamama watatu wakiwa wameketi chini ya mti, mmoja akiwa amelazwa chini akifanyiwa huduma ya kwanza mmoja akimguzaguza tumbo akiwa amevalia kitambaa cha rangi ya samawi, nyuma yao kuna miti ya rangi ya kijani kibichi na matawi mengi nyasi rangi ya kijani kibichi.

Daktari mmoja mwenye sura ya tandika lala anaongelesha mgonjwa mmoja amabaye amelalia kitandani mwa hospitali, inaonekana mashine aina ya rangi nyeupe ikiwa imetoa mwangaza wa rangi ya samawati.

Juu ya meza hili limewekelewa dawa aina mbalimbali. Kwa kusoma kutoka upande wa kushoto linasema Kirkand D3 50mcg , kuna ingine ambayo iko mbele kabisa inasema Nordic Naturals vitamin D3 Gummies , ingine katika upande wa kuume inasema Source Naturals Vitamin D .

Wanawake hawa wanaotazamiwa kutoka kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, wamevalia nguo zao za kitamaduni mashuka wakiwa wamebeba mituni ya maji yenye rangi ambayo imechafuka ya manjano na mwingine mmoja amebeba yenye imechafuka ya nyeupe na kule pale kwingine kunakaa kuna miti ambayo iko na rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi wamesimama kando, rangi ambayo imetawala sana ni rangi ya samawati ambayo mama ya mtoto ameshikilia mtoto akiwa amevaa barakoa nyeupe na mtoto akiwa maevaa nguo ya samawi ambaye anadungwa sindano na muuguzi huku hospitalini na nyumba ya bodi kuna maagizo na nembo mbalimbali zimechorwa.

Watu watatu wamesimama wawili wakiwa wamevalia dustkoti nyeupe mmoja akiwa amevaa amevalia rangi ya kijani kibichi akionyeshwa mezani kuna makaratasi meupe simu na hata ukutani kuna tochi ambayo imegoogle ya colour nyeupe na huko nyuma kuna kabati la mabati.

Mtu mmoja anapita kando ya bahari amepata bango kuu ambalo limefungwa mitini lenye majani ya kijni kibichi inayosoma; daktari mandiri, dawa za mapezi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mme dhidi ya hawala 071200207.

Jumba hili lenye rangi ya samawati ambalo limepigwa na rangi nyeupe watu wa kule mbele yao wakichota maji wakiwa na mitungi ya rangi ya manjano wamama wamevalia dera na wengine wakiwa wakitabasamu wakingoja kufikiwa na kando huko kuna miti ambayo ikona majani ya kijani kibichi.

Kando ya ukuta kuna nyumba kubwa na ndani ya ukuta kuna watu ambao wamekaa, wakiwa wamevalia barakoa wengine wakiwa wamevalia kofia. Wanaelekea kwa mmoja wa wale ambao wako na kalamu, na makaratasi haina mbalimbali, ambao anawasajili kwa makaratasi hayo.

Daktari mmoja amevaa kanzu ya vumbi, yenye rangi nyeupe akihudumia mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mama mwenye amevalia nguo ya zambarau, nyuma yao ukuta umepakwa rangi nyeupe na mtoto huyo anaweza kuhudumiwa.

Bokisi la dawa limewekelewa juu ya meza ikiwemo sirengi na sindano mbili bakisi hiyo ina maangishi Stamaril for prevention na for prefied yellow fever vaccine .

Wanaume wawili wamesimama mbele ya vyoo vya shule ambapo vyoo hivyo vimepakwa rangi nyeupe yenye maaandishi nyekundu na rangi ya samawi , vile vile kwa ukutani maneno yakisema wash your hands here .

Tembe nyeupe tatu na nyuma yake kumewekwa boksi ya dawa ya aina ya Azithromycin Tablets IP, 500mg, Azicip 500. zipla 20*3 tablets.

Mlinzi mmoja akiwa amevalia nguo zake za kazi nyeusi akiwa na barakoa na kofia, huku akinawa kutoka kwa tenki yenye maji ya samau kuelekea kwenye beseni ambayo imewekwa chini ya hiyo tenki ambayo ni nyeupe nje ya lango kuu, ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Watu hawa wanamzingira mama mmoja, ambaye amebeba mtoto na kujifunga shuka. Kutani rangi imepakwa nyeupe. Wanaume hawa mmoja kavalia shati nyeupe, mwingine kavaa kofia, na wengine wanadada ambao wamevaa kiashiria cha umasaini.

Dawa ikondani ya chupa yenye kifuniko cha samawi na inaandikuwa MM-rVAX-PRO, Border for Suspension for Injection in the Prefixed Range, M-O-S-C use .

Maafisa wa afya wanapea watoto chanjo ya polio, mezani kumetandikwa kitambaa cheupe na maafisa wamevalia nguo zao rasmi za rangi ya manjano wagonjwa pia wamefikiwa waketi wakishikilia watoto wao.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi chini ya kiti cheupe, akihudumiwa na daktari mmoja ambaye anamwangalia nywele yake yenye rangi nyeusi. Na nyuma yake kuna mtu ameketi ameandika shati nyuma yake likiwa na maandishi the future .

Mmama mmoja ambaye ameshikilia chombo chenye rangi ya nyeusi akiwa amevalia shati ya rangi ya kijivu nyuma yake ukuta umepakwa rangi nyeupe dirisha na kateni za dirisha zikiwa ni aina ya rangi ya samawi.

Watu wawili wameketi kwa meza mmoja akiwa amevalia barakoa na shati aina ya manjano na mwingine akiwa ameshikilia mtoto, juu ya meza nyeupe kuna sanitizer na kuna viti ambazo watu hawajakaa na wamezungukwa na tent ya rangi nyeupe.

Mama mmoja mwenye amevaa barakoa ya rangi ya samawi na neti ya rangi ya samawi miwani anashikiria katoto kenye kamefunikwa na godoro nyuma yake ukutani umepakwa rangi nyeupe na kunaonekana mashini za hospitali kwa mbali.

Madaktari wawili wakiwa katika chumba cha opareshoni wakiwa wanaangalia muuguzi mdomoni wakiwa wamevaa nguo zao za kazi nyeupe pepepe na gloves nyeupe na pia kando yao kuna kua vifaa za kufanya upasuaji vilevile na madawa yakiwemo huko juu ya ukuta.

Mhudumu wa afya akiwa ameshikilia shindano yenye sirinji amevalia kofia na amevalia nguo ya rangi ya manjano na nyuma yake kuna mwanadada amevalia, shati ya rangi nyekundu akiwa ameshuka nywele.

Mwanamke mmoja ameketisha wanawake chini, ambao wamevalia shuka wengine wamekaa juu ya viti. Na pia nyuma yao kuna chumba ambacho hakijakamilika na miti ambayo inakauka kwa sababu ya hali ya ukame. Mama huyu amevalia nguo nyeupe na kaptura nyeusi.

Kuna chumba ambacho kiko na milango miwili, ambacho mbele yake kuna tank la maji yenye rangi nyeusi na nyuma yake kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi, jua limewaka na kueka kifuli mbele ya chumba hicho na pia nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zimemea mbele ya duka.

Wauguzi zaidi ya watano wakiwa wamekaa wamevaa barakoa ya rangi ya samawi, nguo zenye rangi ya samawi vitambaa zimefunika mgonjwa zikiwa ni za rangi ya samawi mashine za aina mbalimbali zenye rangi nyeupe televishoni ambayo wameitazama na hata milango ambayo imefungwa.

Mtungi wenye kifuniko cha rangi nyekundu ambao umewekwa bango mbele yao unaosoma Epilepsy Medicine umewekwa chini ya sakafu ambayo iko na madoadoa ya rangi nyeupe.

Nesi mmoja mweye amevalia nguo ya zambarau akiwa amevaa barakoa, anadunga mgonjwa mmoja sindano katika mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyu amevalia barakoa na shati la rangi nyeusi.

Chupa tatu: moja ndefu, mbili fupi. Moja ina maandishi ya 'Yellow Fever Vaccination', ingine nyeupe bila maandishi. Pembeni, kuna syringe ya dawa, na huku nyuma ya chupa hizo kuna barakoa.

Daktari ambaye amepiga magoti chini na kumdunga mtoto ambaye amevalia shati nyeupe sindano ambaye ameshikwa na mamayake amevaa shati ya rangi ya samawi yenye michirizi mieupe na mieusi na mezani kunaonekana kuna boxi na vitu vyeupe vyeupe juu ya meza chini yake kunaonekana kuwa besheni ya uchafu.

Wauguzi wa afya ambao wamevalia sare zao rasmi, wengine wakiwa wamevalia miwani na barakoa na nguo zao nyeupe wakihudumia wagonjwa wengine wakiwapea chanjo zao, wengine wakiwa wamevalia glovu za rangi nyeupe, mezani kuna vitaa mbalimbali zikiwemo zenye rangi nyeupe na zingine zenye zimevunjikavunjika.

Daktari anapanga madawa kwenye shelfu na upande wa kushoto kuna chati ambayo iko na aina mbalimbali za viungo vya binadamu na chini yake kuna dawa ambazo zimechorwa nembo aina ya vyungo vya binadamu.

Daktari amesimama akishikilia dastikoti lake leupe, mfukoni mwake kunaonekana kalamu, anashikilia chombo chenye rangi ya kijani kibichi nyuma yake kuna kitanda na mashine za hospitali.

Chupa ya dawa yenye kifuniko cha rangi ya zambarau ina maandishi ambayo yako katika chupa hiyo yanasema kwamba vaccine types 1,2 and 3 poliovac, heatmarker cultuvated of vero cells shake well do not freeze .

Daktari mwenye kavalia kaunda suti lake yenye rangi ya samawi akimdunga sindano mtoto, ambaye ameshikwa na mama yake amevalia shati ya rangi ya samawi yenye maandishi ya rangi ya manjano hospitalini. Kuna shelves za madawa ambazo ziko nyuma yake mama mtoto.

Mtu mmoja mwenye kavalia barakoa na miwani, mwenye lab coat nyeupe kavuta dawa kutoka chupa nyeupe na kando yake kuna msichana mwenye shati nyeupe amevalia pia barakoa yenye rangi ya nyeusi.

Mama mmoja anayejifunika kitambaa kichwani akiwa amevalia vazi la pinki huku ameshikilia mtoto ambaye amefunika na kitambaa cheupe chenye madoadoa ya rangi ya kijani kibichi ameketi juu ya kitanda cha hospitali ambacho kimetandikwa mavazi ya rangi nyeupe.

Manesi wanamdunga mama mmoja aliyekaa akiwa amevalia miwani barakoa shindano ya chanjo na nyuma ya hilo tenti kuko na bango ambalo linasema pata chanjo kaa chonjo.

Watu wamekuja kushuhudia gari ya moshi ambayo imegongana na gari ya abiria na kuchomeka, moto umewaka mwekundu na moshi mweusi mlingoti wa stima huku pikipiki zimeegeshwa kando ya mlingoti wa stima na watu wengine wanatembea kujionea mambo ambayo yametendeka wakati huo .

Mwanaume mmoja anatembea ndani ya maji akiwa amevaa gambuti ya rangi nyeupe, suruali amevalia ya rangi nyeusi mgongoni amebeba mtungi na ndani ya maji kuna miche inaonekana na huko pembeni mwa mto kuna miti.

Mtoto mwenye amevalia ngo za rangi nyekundu akitembea ndani ya maji mbele yake babaye akiwa amevalia vesti ya rangi nyeupe na kuna kondoo na mbuzi ambao wako nje ya nyumba na kuna watu wengine wanaonekana wakipita pia ndani ya maji, miti inaonekana kwa umbali.

Mchuuzi mmoja aliyevaa kanzu na barakoa akiwa ame ndevu refu akiongeleshana na mhudumu mmoja wa boda boda akiwa amevaa barakoa ya samawi na kofia ya kuendesha pikipiki akimuuzia madawa ya kienyeji kando ya barabara gari linapita lenye rangi nyeupe.

Nesi mmoja akiwa hospitalini humu nyuma yao kukiwa na bodi ya rangi ya kijani kibichi, akimdunga mtoto shindano mama na nesi wakiwa wamevalia barakoa ya rangi ya samawi na nesi akiwa kwa nguo yake rasmi, shati nyeupe akiwa ameachilia nywele yake.

Mama mmoja amejifunga kitambaa kiunoni na kichwani kando yake kuna mitungi aina ya rangi mbalimbali nyeupe, zambarau, nyekundu na hata watoto wengine wanapanga foreni kuchota maji.

Vijana wengi wamesimama wengine wakipiga picha , wakitazama pahali mporomoko wa barabara umefanyika maji yatakapita kunaonekana miti yenye majani mabichi hata miti ambayo inatumika kwa ajili ya kusambaza umeme nguvu zake na mawingu yametanda mwishoni.